Wate wawili wameketi kwenye ngazi za jimbo la kisasa lenye vyumba vya mwangaza na maaraza ya kioo. Moja yuko mbele akitumia kompyuta ndogo. Mazingira haya ya kimahali yanaonesha hali ya utulivu na usomaji wa binafsi, labda ni taasisi ya elimu au eneo la mapumziko la wanafunzi.

Wanafunzi wameketi kwenye dawati za mbao kila moja akishika kidubwasha cha elektroniki kwa makini. Viti vya plastiki vimepangwa kwa mistari, mbele yao ubao mweusi umesimama mandhari hii ya darasa unaleta mchanganyiko wa teknologia na maarifa.

Watoto waliyovaa sare za shule wameketi pamoja wakizingatia shughuli ya kujifunza. Mmoja wao anatumia tarakilishi huku wegine wawili wakimtazama kwa makini .Wakishirikiana kwa namna inayonesha bidii na hari kujifunza, mezani kuna kartasi na daftari ya kidokeza kwa wanahusika katika somo au mradi wa shule hii ni taswira inayozungumzia matumaini ,vijana wanaoandaliwa kwa maarifa ya wakifaidika na teknolojia na mazingira ya kujifunza.

Mikono ya kijana aliyeketi mezani anashighulika kwa kasi kwenye kibodi ya kompyuta akizingatia kile kinachoonekana kuwa kazi ya kidijitali. Karibu naye kuna tarakilishi nyingine zinazotumika kila mmoja katika mtiririko wake wa kazi wakishiriki mazingira ya kujifunza au mafunzo ya kiteknolojia.

Mtu ameketi mezani akifanya kazi au kujifunza kwa kutumia kompyuta ndogo. Mezani kuna vifaa kadhaa kama vile daftari, kitabu na kalamu, vinavyoashiria mazingira ya masomo au kazi ya nyumbani. Mtumiaji anaonekana kuandika huku akiangalia kwenye skrini, akifuata maelekezo au akiandika taarifa. Mandhari inaonyesha hali ya utulivu na umakini katika shughuli za kujifunza, au kufanya kazi binafsi.

Kompyuta mbili zimewekwa juu ya meza kila moja ikiwa na skrini iliyo wazi ikionyesha shughuli tofauti. Vifaa vya kazi kama kibodi na panya vimepangwa mbele yake vikidokeza matumizi ya mara kwa mara. Nyuma, watu wasioonekana uso wako katika mandhari ya darasa au maabara ya teknolojia. Mazingira yanasisitiza muunganiko wa elimu na teknolojia.

Wanafunzi waliovaa sare za samawati wamesimama karibu na mwalimu aliyeketi mbele ya kompyuta. Mwalimu huyu anawaonesha jambo kupitia skrini ya kompyuta kwa umakini. Mandhari ya darasa lina ubao mweusi nyuma na maandishi machache yasiyoonekana kwa wazi. Mazingira unashiria hali ya mafunzo ya pamoja na mashirikiano ya ukaribu kati ya mwanafunzi na mwalimu na ambayo inayotumia vifaa za kidigitali.

Ndani ya eneo la kujifunzia lililo wazi na lenye mwangaza wa kutosha, mtu ameketi mezani akijifunza kwa kuandikia kwa daftari huku akitazama mhadhara wa hesabu kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini, mwalimu anaonekana akiandika fomyula. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wengine wakifanya kazi katika mazingira ya kisasa yenye utulivu wa masomo.

Mtu aliyeketi mezani akiwa na vichwa vya sauti anaandika kwa umakini kwenye daftari, huku kompyuta mpakato ikiwa wazi mbele yake. Vitabu vilivyopangwa pembeni vinatoa ishara ya bidii na mpangilio, na kabati la nyuma linaongeza utulivu wa nafasi hiyo. Hii ni taswira ya kujikita katika lengo, mahali ambapo wazo, elimu au mradi unachukua sura kwa kutumia teknolojia.

Mtoto ameketi mezani akiwa amevaa shati jekundu, mbele yake kuna komputa mpakato na daftari lenye mistari. Mezani kuna kalamu na kitambaa chenye michoro ya kupendeza. Mandhari ya nyuma inaonyesha vitu vya nyumbani. Mtoto anayeonekana kushughulika na kazi ya masomo au mazoezi ya shule kwa kutumia vifaa vya kidijitali kama vile komputa.

Mtu ameketi mezani akitazama kompyuta mpakato ambayo inaonyesha mtu mwingine aliyevaa koti la mistari na shati la rangi ya chungwa. Pembeni ya kompyuta kuna mmea mdogo uliyopandwa kwenye chungu. Mpangilio wa vifaa unaonyesha mazingira ya mawasiliano mbalimbali yakihusisha shughuli za masomo.

Mtoto ameketi wenye dawati huku akiandika kwenye daftari lake akiwa ameangazia skrini ya kompyuta, inayomwonyesha mwalimu akifundsha hesabu kwa kutumia ubao wa kidijitali. Pembeni ya skrini, kuna wanafunzi wengine watatu wanaoshiriki darasani kutoka maeneo tofauti. Hapa ari ya kujifunza haizuiliwi na umbali wa mwili. Teknolojia inajenga darasa lisilo na mipaka.

Kila sehemu ya bango hilo inaangazia mwelekeo tofauti wa ujifunzaji. Kuazia masomo ya kawaida, masomo ya kibiashara ujifunzaji kupitia simu hadi kupata taarifa kuhusu mafunzo. Kila kipande kina mchoro wa mtu anayehusika kwa kina na vifaa vya kielimu. Mazingira haya yanasisitiza dhamira ya kufungua milango ya elimu kwa mtu kupitia mifumo tofauti ya mawasiliano na teknolojia.

Mtoto anatumia komputa katika shughuli za kufunzwa. Kwenye skrini kuna mwalimu au muhusika mwingine akifundisha mbele ya ubao mweupe. Meza ya mtoto ina vyombo vya shule kama kontena ya rangi ya zambarau, kitu cha pembe tatu chekundu na kisanduku cha bluu kinachoonekana kuwa na vifaa vya kuandikia. Taswira hii inaangazia jinsi teknolojia inavyotumika kuboresha elimu.

Mtu ameketi mbele ya komputa mpakato akiwa kwenye simu ya video akizugumza na mtu mwengine anayeonekana kwenye skrini akitumia ishara ya mikono. juu ya meza ya bao kuna vifaa kadhaa kama vile daftari, kalamu, pochi ya penseli, sahani pamoja na nyaraka au vitabu. Muundo wa mazingira unaashiria shughuli ya kujifunza au mawasiliano ya mtandaoni kwenye eneo la nyumbani.

Muundo wa kisasa wa kujifunza kupitia teknolojia umeonyeshwa. Mtu anatumia kompyuta huku ikizungukwa ikoni mbalimbali zinazohusiana na elimu na maarifa. Mchoro huu unaangazia ushirikiano kati ya teknolojia na elimu katika mazingira ya kidijitali.

Komputa ndogo na simu ziko mezani zikiwa na skrini zinazofungua kurasa za kujifunza mtandaoni karatasi nyeupe daftari la samawati kalamu na stima vinakamilisha mazingira ya kujifunza. Mpangilio huo wa vifaa vya kazi unaonyesha madhari safi na inachochea umakini iksisitiza umuhimu wa teknlojia katika elimu ya kisasa.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta mezani akiandika kwenye daftari huku akitazama mhadhiri katika skrini ya kompyuta anayeonyesha michoro na maandiko kwenye ubao. Vitabu na daftari vimepangwa mezani vikionyesha mazingira ya kujifunza yanayochochewa na teknolojia ya kisasa. Taswira hii inaonyesha mchanganyiko wa juhudi binafsi na maarifa ya kidijitali.

Mtu ameketi mezani akiandika kwenye daftari huku akitazama mhadhara wa mtandaoni kupitia kompyuta mpakato. Kwenye skrini kuna mtu anayeonyesha maelezo mbele ya ubao mweupe uliojaa misemo ya kihesabu. Wengine pia wameketi mezani wakijishughulisha na masomo au kuandika. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kujifunza kutumia vifaa vya kidijitali.

Watu watatu wapo katika mazingira ya darasa, mmoja amesimama karibu na meza akionekana kuwasidia wengine wawili walioketi. Juu ya meza kuna karatasi zilizo na michoro au maandishi, penseli na chombo kidogo. Mpangilio unaonyesha shughuli ya kujifunza, au mafunzo ya pamoja ikiambatanishwa na teknolojia ya kisasa.

Mwonekano wa kijifunza kwa njia ya kidijitali umeonyeshwa kwa ubunifu kwa kupitia mpangilio wa vitabu vikubwa vilivyochaniwa ambapo vifaa vya teknolojia kama kompyuta juu yake. Watu tofauti wanashiriakiana na vitabu na vifaa hivyo, wengine wakisoma, wengine wakitumia kompyuta na mmoja kupanda ngazi kufikia kilele cha maarifa.

Mkono mmoja umeshika simu ya mkononi huku alama za kidijitali zikiwa zimetanda kuizunguka. Alama hizo ni za huduma mbalimbali kama kuhifadhi wa data mtandaoni, video, barua pepe, nyumba ,kufuli na alama ya swali. Mandhari ya nyuma ina rangi ya buluu iliyopauka. Mpangilio huu unaonyesha matumizi ya teknolojia simu katika huduma tofauti za kidijitali kama kusoma.

Mtu ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato. Huku daftari, karatasi na kalamu ikiwa juu ya meza ya kioo. Mazingira yanaonyesha shughuli ya kujifunza kutumia teknolojia ya kisasa kama ala ya kujielimisha.

Kompyuta ya mezani inayoonyesha mtu aliyevaa suti akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi uliyoandikwa hesabu. Mezani kuna vifaa mbalimbali kama vile kibao cha kidijitali, kibodi, kipanya, simu, taa ya mezani, mmea mdogo na kamera. Mazingira haya yanaonyesha mpangilio ya kujifunza unaohusisha teknolojia na elimu ya juu ya hesabati.

Mtu ameketi mezani akitumia kompyuta mpakato na kiwambo kikubwa kinachoonyesha mkutano wa video wenye washiriki kadhaa. Mezani kuna vifaa vilivyopangwa kwa mpangilio, zikiwemo kalamu, kipanya, kibodi, rafu ndogo yenye mimea, daftari lililo wazi na vitabu. Mazingira haya yanaonyesha hali ya kusoma kwa njia ya kidigitali.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta mezani akiwa ameinua mkono mmoja kana kwamba anashiriki darasani au anatoa ishara ya kuomba ruhusa. Kifaa cha kuandika na daftari wazi vimepangwa kwa mpangilio wa kazi wa kuhamasisha usikivu. Nyuma yake rafu ya mbao imejaa vitabu. Taswira hii inaonyesha hali ya kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Mtu ameketi kwenye meza ya mbao akitumia kompyuta mpakato. Mkono mmoja umeshika kalamu na unaandika kwenye daftari lililowekwa juu ya jalada za rangi mbalimbali. Mpangilio huo unaonyesha shughuli ya kujifunza kwa kutumia ala za kidijitali.

Chumba kikubwa chenye sakafu ya vigae na kuta nyeupe kimepangwa kwa vitanda vya chuma vya ngazi. Kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka baadhi. Vitanda vimepangwa kwa safu na kuna viti pamoja na vifaa vya kibinafsi vilivyowekwa pembeni. Mandhari hii huashiria eneo la malazi ya pamoja labda bweni la wanafunzi.

Kompyuta zimepangwa kwa mistari kwenye dawati la mbao, kila mwanafunzi akiwa ameketi akiwa anatazama skrini kwa umakini. Mwalimu amesimama pembeni akimwelekeza mmoja kwa ishara ya mkono. Sakafu na kuta za rangi hafifu huleta utulivu wa kimazingira, huku harakati za wanafunzi zikionyesha ari ya kujifunza katika mazingira ya kidijitali.

Chumba kikubwa cha mafunzo ya komputa kimepangwa kwa safu za meza, kila moja ikiwa na tarakilishi zilizowekwa kwa mpangilio na kiti chake. Mwangaza wa dari hutiririka kupitia taa za umeme. Waya na vifaa vya komputa vimetunzwa kwa usafi vikiashiria maandalizi mazuri kwa ajili ya mafunzo au majaribio ya kidijitali.

Dawati za mbao zimepangwa kwa safu na mistari ndani ya ukumbi mkubwa. Kila mtu ameketi kivyake akijikita kwenye karatasi mbele yake, huku mikono ikishika kalamu. Sakafu inang'aa na dari ina taa zilizopangwa kwa mstari, ijapokua hazijaangazwa kwa nguvu. Mandhari inaelezea mtihani wa kitaaluma au tathmini ya darasani kwenye mazingira yaliyopangwa vizuri na tulivu.

Madawati ya mbao yamepangwa kwa mstari ndani ya darasa lenye ukuta wa rangi mbili. Ubao mweusi umesimama mbele na ramani ya dunia imetundikwa pembeni yake. Viti vimeegemea kwenye dawati na hakuna mtu aliye ndani ya chumba. Mandhari yanaonyesha mazingira tulivu ya kujifunza.

Meza ya mbao yenye uso wa mviringo imezungukwa na viti kadhaa, ikiwa katikati ya chumba kikubwa kilichojaa rafu za vitabu. Rafu hizo zimepangwa kwa mistari, kila moja ikiwa na mamia ya vitabu na rangi kubwa tofauti. Mwanga wa dari, unaangaza sawia kwenye sakafu na vitabu. Mpangilio huu unaonyesha uzito wa maarifa na utulivu wa mazingira.

Dawati la maabara limejaa vifaa vya majaribio kama vile glasi za kupimia, beseni za chuma, chupa zenye vipimo na vitasa vya kushikilia vifaa vyepesi. Sinki zenye mabomba la maji zimeng'ara kwa usafi zikiwa sambamba na viti virefu vya chuma vyenye vikalio vya plastiki. Rafu za mbao upande wa nyuma zimepangwa kwa uangalifu zikiwa na chupa za glasi na mitungi yenye jitandiko vya plastiki.

Vitanda vya chuma vimepangwa kwa safu ndani ya chumba kikubwa chenye dari ya mbati, kila kimoja kikiwa na neti kijani iliyo ning'inizwa vizuri kwa ulinzi wa usiku. Jua linapenya kwa upole kupitia madirisha. Mpangilio huu huonyesha huduma ya malazi ya pamoja yawezekana kwa wanafunzi, wahifadhi wa mazingira au wageni wa mpango wa kijamii.

Rafu ndefu zilizosheni vitabu vinapanga nafasi kubwa ya kusomea iliojaa mwanga za waasili kutoka madirisha makubwa pempeni. Watu wachache wameketi kimya kwenye meza za mbao wakiwa wameshughulika na kusoma kuandika na kutafakari. Mandhari hiyo inavita hasira na hisia kwa umakinifu kuashiria mahali pa maarifa.

Katika chumba cha malazi, huenda ni bweni, vitanda viwili vya ghorofa vinatoa nafasi kwa watu wanne, kila godoro likiwa na mashuka tofauti. Meza ndogo ya samawati kati ya vitanda inaweza kutumika kusomea, kuhifadhi vitu au kama sehemu ya kuzungumzia mambo.

Katika chumba kilichojaa utaratibu, madawati na viti vimepangwa kwa umakini wa kipekee. Kila kitu kikiwa kimenyooka na safi. Dirisha limepangwa na pazia jeupe. Ukutani kuna alama ndogo ya saa ikiwa juu ya ubao wa maandishi ulio wazi wenye fremu ya chuma. Rangi ya ukuta ni tulivu ikitoa mvuto wa utulivu wa kiakademia na ikitoa taswira nzuri ya darasa.

Katika bweni, vitanda vya ghorofa viwili ambao vimepangwa ndani ya chumba chenye ukuta wa rangi ya zambarau na sakafu ya mbao. Kila moja ikiwa na magodoro yaliyofunikwa kwa shuka safi nyeupe. Mwanga ambao uko nyuma ukiashiria nafasi ya kutokea au kuingia. Hali ya chumba huleta hisia ya mpangilio rahisi usafi na mazingira ya pamoja yanayolenga matumizi ya vitendo kuliko anasa.

Katika sehemu ya bweni, vitanda vya ngazi vilivyotandikwa kwa mashuka ya rangi tofauti vimepangwa ndani ya chumba kilicho jaa ishara za matumizi ya pamoja. Nguo zinaning'inia kutoka vitandani, ukuta unaonekana kuchakaa na mwangaza hafifu kuingia kutoka madirisha madogo ukionyesha mandhari ya halisi ya maisha ya ndani.

Katika uwanja wa kijani uliojaa mwanga wa asili, vijana wawili wanacheza Hockey mmoja akiwa amevalia jezi nyekundu akijitahidi kudhibiti mpira kwa fimbo na mwingine akiwa na jezi ya samawati akishiriki kwa kasi katika harakati katika mandhari ya shule.

Katika bweni kuna vitanda viwili vya ghorofa vilivyotegenezwa kwa mbao. Kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka. Pazia za rangi ya waridi na nyeupe zimetundikwa dirishani. Kuna meza ya mbao na kabati zilizo na runinga juu yake. Taa ya umeme imepikwa kwenye dari na ukuta wa manjano una picha iliyowekwa kwenye fremu. Mazingira yanaonyesha mpangilio wa kawaida wa chumba cha kulala.

Maabara ya sayansi ina meza nyingi za kazi kila moja ikiwa na kabati ya samawati na sehemu ya juu ya kijivu. Kila meza ina bomba la maji na bomba la gesi kwa ajili ya majaribio. Mpangilio wa chumba ni safi na wenye nafasi ya kutosha wa shughuli za majaribio na za kielimu.

Watoto wameketi kwa mstari kwenye viti vyeupe. Kila mmoja akiwa amezingatia kazi yake kwenye kompyuta ya mezani. Ndani ya darasa kompyuta zimetandazwa kwa mpangilio wa safu kadhaa zikionyesha mazingira ya kisasa ya kujifunza kwa kutumia teknolojia. Hali ya utulivu na umakini wa wanafunzi inaonyesha ari na hamasa katika somo la teknolojia.

Ndani ya chumba kilichojaa mwangaza wa asili unaopenya kupitia madirisha. Safu ya viti vya duara imepangwa mbele ya kaunta yenye makabati ya chini. Juu ya kaunta kuna vifaa vya kazi, taa ya mezani, chupa na kontena mbalimbali pamoja na kifaa cha kuzimia moto kilichotundikwa kwa tahadhari. Kila kipande kina mahali pake ishara ya mpangilio unaoelekeza kwenye kazi za kitaalamu.

Madawati ambao yenye fremu za chuma yamepangwa kwa safu ndani ya darasa lenye kuta za samawati. Kila dawati lina sehemu ya kukalia na sehemu ya kuandikia. Mazingira yanonyesha mpangilio wa kawaida ya darasa ya shule.

Vifaa vya mazoezi vimepangwa kwa safu vikiwemo mashine za kunyanyua uzito na vifaa vya mazoezi ya mikono na miguu. Sakafu imefunikwa kwa zulia jekundu linaloenea kwenye eneo lote. Watu kadhaa wanajihusisha na mazoezi tofauti. Mpangilio wa vifaa na watu unaonyesha shughuli za kawaida ndani ya ukumbi wa mazoezi.

Katika sehemu ya bweni vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, kila moja kikiwa na sehemu ya juu na ya chimi. Kila kitanda kina mashuka meupe yaliyopangwa vizuri. Ngazi za mbao zimefungwa pembeni ya vitanda ili kurahisisha kupanda juu. Dari imetengenezwa kwa mbao na ina miili iliyo wazi. Dirisha kubwa upande wa kulia linaruhusu mwanga wa asili kuingia.

Katika bweni ya shule, vitanda ya ghorofa vya chuma vimepangwa kwa mistari ndani ya chumba cha upana wa wastani, kila kimoja kikiwa na kisanduku cha kuhifadhi mali. Sakafu ya mbao na kuta za manjano hujenga mandhari ya maisha ya pamoja yenye mpangilio wa kiutendaji.

Vyumba hivi vya malazi vina mpangilio tulivu wa kitamaduni wenye vitanda viwili vilivyofunikwa kwa blanketi za kijani na neti za mbu zilizoning'inizwa. Meza ya kati ya mbao imewekwa kati ya vitanda ikiwa na vitabu juu yake ishara ya mazingira yanayokaribisha utulivu na kujisomea.

Viti vya mbao vimepangwa kwa safu za juu na chini vikishikamana na fremu za chuma kwenye ukumbi wa mihadhara wa zamani wenye sakafu ya zege. Ukuta wa nyuma wenye rangi ya giza hungezea hali ya kimya huku nyaya zilizining'inia kutoka dari zikionyesha miundombinu iliyo choka au isiyokamilika. Huu ni ukumbi unaolekezea taswira ya maarifa.

Chumba cha maelezi kilicho andaliwa kwa mpangilio kina kitanda cha gorofa upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia, kila kimoja kikiwa na godoro na mashuka yenye nyundo ya rangi mbalimbali. Katikati ya chumba kuna kabati jeupe lillo jengwa ndani ikiwa na sehemu ya kufungia na draw kadhaa , kati yake kuna kioo kikubwa kilicho pakia eneo la nyuma linaonyesha sakafu ya vigae vinavyo elekea kwenye sehemu inayofanana na paa.

Wanafunzi wameketi kwenye madawati yao katika darasa lenye sakafu ya vigae na kuta za njano huku wakiwa katika mtihani au jaribio la darasani. Kila mmoja amevaa sare ya shule. Walimu au wasimamizi wanazunguka darasani wakiaharakisha utaratibu unazingatiwa wakitoa taswira ya mazingira yenye nidhamu. Uekaji wa madawati kwa safu za utaratibu unasisitiza mpangilio wa kisomi.

Mtu mzima ameketi upande wa kushoto akielekeza mkono wake kwa ishara huku mkono mwingine ukiashiria kwa kidole. Mtoto mdogo upande wa kulia anamwangalia kwa makini na kuiga harakati hizo. Mwanga wa ndani unaangazia tukio hilo likisisitiza mazingira ya kujifunza kwa vitendo na kwa kutumia lugha ya ishara.

Mtu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, anafanya kazi mezani kwa bidii, akitumia kompyuta ndogo, huku akiandika kwenye daftari. Skrini ya kompyuta inaonyesha mchoro au grafu, unaohusiana na takwimu au uwasilishaji, ikiashiria shughuli ya kitaalamu au kielimu. Mazingira ya chumba huonyesha utulivu wa kujifunza au kufanya kazi binafsi, yakisisitiza uwezo na msukumo wa mtu huyu bila kujali changamoto za kimwili.

Mwalimu anatumia lugha ya ishara kueleza somo kwa mwanafunzi, ambaye naye anashiriki kwa makini akitumia ishara. Kitabu kilicho wazi mezani kinaonyesha mkondo wa kujifunza ulio wazi, huku mazingira ya darasani yakijaa vifaa vya elimu na mabango yenye msisitizo wa kujifunza jumuishi. Taswira hii huakisi, uzito wa mawasiliano mbadala, darasa ambacho kila ishara huleta maana, na kila wanafunzi hupata nafasi ya kuelewa bila vizuizi.

Wanafunzi watatu wameketi kwenye dawati za mbao ndani ya darasa wakijishughugulika na kazi zao kwa makini. Mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu akielekea mezani sawa na wenzake. Kuta za chungwa zimepambwa kwa maandishi na michoro ya kielimu na mwanga wa asili huingia taratibu. Mandhari huakisi hali ya kujifunza iliyo tulivu na yenye usawa wa fursa.

Watu wanne wamekiti kwenye chumba chenye samani za kisasa, wakitumia mikono kuwasiliana kupitia lugha ya ishara. Wamepanga viti vyeupe katika mduara wakielekezana kwa makini, huko wakionekana kushiriki katika mazungumzo yenye ushirikiano. Rafu ya nyuma ina vitabu na mapambo ya rangi tofauti ikiipa chumba sura ya utulivu na ya kujifunza.

Mtoto na mtu mzima wameketi wakifanya shughuli ya kujifunza, wakitumia ishara ya mkono kuwasiliana. Mtoto anafuata ishara ya yule mtu mzima, ambaye anamwelekeza kwa uangalifu. Kuta za chumba zimepangwa kwa nambari za rangi tofauti, kutoka moja hadi ishirini, zikiongeza mvuto wa mazingira ya darasa. Mandhari inaonyesha hali ya utulivu na umakini, ikiakisi mbinu ya mafunzo inayotumia mawasiliano mbadala na ushirikiano.

Kundi la watu wanne wameketi ndani ya chumba wakishiriki mazungumzo kwa kutumia ishara za mikono . Maelezo ya uso na miili yao yanaonyesha uzingatifu na ushirikiano . Rafu ya vitabu na mapambo ya nyumbani kwenye nyuma ya mandhari inaongeza hisia za mahali pa kujifunza au kuelimishana.

Wakiwa wameketi kwenye kiti kilicho mbele ya dirisha, mtu amesimama na mtoto wanazungumza kwa kutumia lugha ya ishara, mtoto anafunga vidole yake vya shahada, ishara ambaye inaonyesha mazudi maalumu katika muktata mawaziliano yao. Mkondo wa mazungumzo unaonekana kwa makini na wenye ushirikiano na ukisisitiza na mtasamo wa karibu ya watu wawili.

Watu wanne wameketi pamoja katika eneo la kujifunzia, mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu na akishika kitabu. Wengine wanashiriki mazungumzo wakionekana kujadili au kujifunza kwa pamoja. Nyuma kuna rafu zilizojaa vitabu, zikionyesha mazingira ya maktaba au chumba cha masomo. Kila mmoja amevaa mavazi ya kawaida na mpangilio inaonyesha ushirikiano wa kielimu katika kundi bila kubagua.

Watu wawili wameketi juu ya muundo wa chuma wa duara wakionekana kuwasiliana kwa kutumia lugha ya alama. Mtu mzima aliyevaa skafu na mtoto aliyevalia sketi ya kijani wanatumia mikono kuonyesha ishara. Wakitoa taswira ya mawasiliano ya kina ya kimahali. Mandhari ya bustani ya michezo yenye uoto wa kijani na vifaa vya kuchezea inaongezea hisia ya urafiki na utulivu ikisisitiza umuhimu wa kujumuisha kila mtu katika mazingira ya mawasiliano na kujifunza.

Watu wawili wameketi kwenye meza darasani, mmoja akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na mmoja akimsaidia na kalamu mkononi, meza kuna daftari wazi na penseli za rangi zilizo tapakaa. Ukuta wa darasa una rangi nyepesi, mazingira unaonyesha ushirikiano wa kielimu kati ya wanafunzi bila ubaguzi.

Watoto kadhaa wamesimama kwenye korido yenye mwangaza wa kutosha wakiwa karibu na mtoto mmoja alie kwenye kiti cha magurudumu. Mtoto huyo naandika kwenye karatasi iliyowekwa juu ya dawati. Taswira hii inaonyesha mazingira ya shule yenye ushirikishaji kwa jamii.

Watu wawili wanawasiliana kwa lugha ya alama. Mmoja akitumia mikono yote akitumia ishara na mwengine akijibu kwa alama zinazofanana ameketi kwenye sofa karibu na ukuta mweupe na dirisha kwenye mazigira ya nyumbani hali hii inaashiria mawasiliano jumuishi yanayoheshimu mahitaji ya watu wenye ulemavu wa kusikia.